Kuna magari mengi ambayo yamekwama kwa mafuriko ya maji kwani yamejaa kabisa na yanaonekana kuwa kumekua na mvua nyingi na hivyo kukawa na mafuriko ya maji. Inaonekana hapa ni mjini kwa sababu kuna maduka nyingi na pia kunaonekana ni mahali pa kuweka magari.

Wanaonekana watu wawili mmoja ambaye ni muuguzi ama daktari, ndio wanapatia mtoto dawa kwa mdomo, anaezakua anapatia mtoto dawa ya chanjo, na mwebye amebeba mtoto ni mwanadada, anaeza kuwa yeye ndio mama mtoto, tunaona daktari anapatia, anaendelea kutibu mtoto.